Magari ya kifahari ya "BMW" yaliyopangwa ndani ya chumba cha maonesho cha wauzaji wa magari, yakionesha magari mapya yanayong'aa na kuvutia tayari kwaajili ya manunuzi kwa wateja.

"Toyota RAV4 yenye rangi ya Damu ya mzee, imesimama kwenye eneo la wazi ikiangaza kwa mwonekano wake wa kuvutia na muundo wake wa SUV wa kisasa. Inaonyesha uimara na ubunifu, ikiashiria kuwa gari hili lipotayari kuuzwa au kuonyeshwa kwenye stendi maalum.

Watu wawili wakisimama katika duka la maziwa lililosheheni matangazo kuhusiana na bidhaa hizo, mmoja akinunua bidhaa mwingine akisimama wima tayari kwa kuchukua picha.

Chumba kilichopangwa kwa fanicha za kisasa zikiwemo sofa zenye rangi za utulivu kama kijivu na kahawia pamoja na vya mbao, vilivyotengenezwa kwa ustadi sana, na meza zilizopangwa kwa mpangilio wa kuvutia zikiwa tayari kwa maonyesho au kwa mauzo kwa wateja.

Soko lenye shughuli nyingi, linaloonesha bishara hai ya matunda na mboga mbalimbali kama: maembe, mapapai, ndizi na mengineyo. Huku wafanyabiashara wakiwahudumia wateja wanaochagua mahitaji hayo.

Jengo la kisasa la manunuzi lenye sakafu safi, taa nyingi pamoja na paa la bati lioneshalo bidhaa tofautitofauti zilizopangwa kwenye shelfu nyingi, kwa ajili ya mauzo kwa wateja.